Mwanadada aliyevalia gauni nyekundu na koti lenye rangi nyeusi, akiwa amesimama pembezoni mwa mwanakaka mmoja dani ya duka linalotoa huduma za kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo.

Mwana mama mmoja mfanyabiashara wa duka linalouza pembejeo za kilimo na madawa ya wanyama akiwa amesimama ndani ya duka hilo, huku dawa nyingi zikiwa zimefungashwa na kuhifadhiwa katika makabati yaliyo wazi.

Dawa maarufu zinazotumika kutoa tiba kwa wanyama wa kufugwa aina ya kuku zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio viwili, tofauti kimoja kikiwa ni chapati chenye rangi ya zambarau na kingine kikiwa ni vikopo chenye rangi nyeupe.

Mwanadada mmoja akiwa amesimama ndani ya duka linalotoa huduma ya kuuza pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, huku dawa nyingi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio maalumu.

Mwanaume mmoja mtaalamu wa pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, akiwa pembezoni kidogo mwa vifungashio vikubwa vya magunia vilivyohifadhi pembejeo za kilimo, huku mkononi mwake akiwa ameshika mbolea inayotumika kwa ajili ya kukuza mimea.

Mwanamume mmoja mkulima wa zao la biashara akiwa katikati ya shamba lenye miti mingi ya mapapai, huku aking'oa papai moja kutoka kwenye mti wenye mapapai mengi yenye rangi ya kijani na papai moja lenye rangi ya njano.

Wanaume wakulima wakiwa wameegesha gari pembezoni mwa shamba kubwa la zao la biashara aina ya vitunguu, huku vitunguu vingi vikiwa vimetoka kuvunwa na kuhifadhiwa pembezoni kabla ya kuvipandisha ndani ya gari.

Wakulima watatu wa zao la biashara aina ya viazi, wakipita katikati ya shamba na kuvuna viazi na kuvihifadhi ndani ya vikapu vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Zao la biashara aina ya nyanya, zikiwa zimeiva na kukomaa vizuri ndani ya matawi yake na kutoa matunda yenye rangi nyekundu, kijani na njano.

Wakulima wawili wa mazao ya biashara wakiwa katikati ya shamba la zao aina ya kabichi, wakiendelea na shughuli za kuvuna kabichi hizo zilizo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Mwanamume mmoja mkulima wa zao la biashara aina ya tikiti, akiwa amevuna matikiti mengi yaliyokuwa pembeni yake huku mkononi mwake akiwa amebeba tikiti moja na kuliweka begani.

Mwanamama mmoja mkulima wa zao la biashara akiwa katikati ya matunda mengi ya zao aina ya kahawa zenye rangi nyekundu, njano, kijani huku mkononi mwake akiwa ameshika chepeo na mbele yake kukiwa na gunia kubwa.

Mwanamume mmoja mkulima wa mazao ya biashara, akiwa amesimama pembezoni mwa shamba la zao aina ya kahawa, huku kahawa nyingi zenye rangi nyekundu zikiendelea kukua na kustawi kwenye matawi yake.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya matawi yake, huku matunda ya nyanya nyingi yakiwa bado yenye rangi ya kijani.

Mwanamama mmoja mkulima wa zao la biashara aina ya kahawa akiwa amesimama pembezoni mwa mti mkubwa wa kahawa, huku matunda mengi ya zao hilo yakiendelea kustawi kwenye matawi yake.

Mkulima mmja mwanaume akiwa katikati ya shamba akiendelea kulima zao lake la biashara, aina ya pamba akihifadhi mbegu izo kwa kikapu cha aina ya plastiki.

Mwanamume mmoja mkulima wa zao la biashara aina ya nyanya akiwa amesimama katikati ya shamba kubwa la nyanya, huku akiendela na shughuli ya ukaguzi wa nyanya zinazoendela kukua kwenye matawi yake.

Zao la biashara aina ya viazi vikiwa vimetoka kuvunwa shambani na kuhifadhiwa ndani ya magunia makubwa yenye rangi nyeupe na ufito mwekundu na kufungwa vizuri kwa kutumia kamba.

Wakulima wengi wanawake wakiendelea na shughuli za uchambuaji wa zao la biashara aina ya kahawa, huku matunda mengi ya kahawa hayo yakiwa yenye rangi ya: njano, kijani, na nyekundu; kisha kuyahifadhi kwenye mabeseni ya plastiki pamoja na magunia.

Wakulima wa mazao ya biashara wengi wakiwa katikati ya viazi vingi, vilivyotoka kuvunwa na kuhifadhi viazi ivyo ndani ya magunia makubwa na kuyafunika kwa kamba za katani.

Mwanaume mmoja mkulima wa zao la biashara aina ya vitunguu, akiwa amechuchumaa katikati ya shamba kubwa liilosheheni vitunguu vingi, huku mkononi mwake akiwa ameshika vitunguu vichache alivyotoka kuvivuna.

Wanamume wawili wakulima wa zao la biashara aina ya karoti wakiwa wametoka kuvuna karoti nyingi na kuzihifadhi ndani ya magunia makubwa yenye rangi nyeupe na ufito mwekundu.

Mwamume mmoja mkulima wa zao la biashara akiwa katikati ya shamba kubwa la matunda aina ya tikiti, huku mkononi mwake akiwa ameshika tikiti moja lililokatwa katikati baada ya kutoka kuvunwa.

Wakulima wanamume kwa wanawake wakiendelea na shughuli za uchambuaji wa zao la biashara aina ya kahawa, huku matunda mengi ya kahawa hiyo ya kahawa yakiwa na rangi nyekundu, njano, kijani na nyeusi.

Zao la biashara aina ya nyaya zikiwa zimepangwa kwa wingi baada ya kutoka kuvunwa, pembezoni kidogo mwa shamba la nyaya huku nyanya nyingi zenye rangi ya kijani zikiwa zinaendelea kukua na kuota juu ya miche yake.

Mkulima mmoja wanamume wa zao la biashara aina ya nyanya, akiwa katikati ya shamba kubwa la zao hilo, huku akiangalia miche ya nyanya iliyohifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vya naironi vyenye rangi nyeusi.

Toroli dogo ya chuma lenye mikono ya mbao, likiwa limebeba mazao aina ya karoti, kabichi, viazi, vitunguu pamoja na matunda ya ndizi, likiwa limeegeshwa katikati ya shamba.

Wakulima wanne wanaume wakiwa wanapita pembezoni mwa vitalu vilivyosheheni mimea mingi, iliyohifadhiwa ndani ya mifuko ya plastiki yenye rangi nyeupe.

Mkulima mmoja mwanamume akiendelea na shughuli za umwagiliaji wa mimea, iliyohifadhiwa ndani ya vifuko vya plastiki vyenye rangi nyeusi na vingine vikiwa vimehifadhiwa ndani ya magunia madogo.

Wakulima wa kike na wa kiume wakiendelea na shughuli za upandaji wa zao aina ya parachichi na kuhifadhi ndani ya vikapu vya plastiki vyenye rangi ya samawati.

Mwanaume mmoja mkulima akiwa ametoka kuvuna zao la biashara aina ya tikiti, ameshika tikiti moja na kuliweka begani mwake huku matikiti mengine yaliyotoka kuvunwa yakiwa pembeni yake.

Wakulima wanne waliovalia mavazi yenye rangi ya kijani na koti jekundu, wakiendelea na shughuli za uvunaji wa matunda aina ya maembe, na kuyaweka ndani ya vikapu vya plastiki vyenye rangi ya njano.

Mimea iliyotoa majani yake yenye rangi ya kijani kibichi, ikiendelea kukua ndani ya udongo mzuri wenye rutuba, uliohifadhiwa kwenye mabakuli madogo ya plastiki yenye rangi nyeusi.

Wanaume wawili wakiwa ndani ya gari aina ya trekta, lililofungiwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kilimo cha kisasa. Ikipita katikati ya shamba na kuchipua udongo huku iking'oa majani kwa ajili ya kuliandaa shamba hilo kwa ajili kilimo.

Mashine moja inayotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, ikiwa katikati ya shamba na kuendelea kufanya shughuli za uchipuaji wa udongo ili kuliandaa shamba hilo kwaajili ya shughuli za kilimo.

Mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kisasa. Ikiwa imewekwa pembeni mwa shamba baada ya kung'oa majani mengi, ili kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya kilimo.

Gari aina ya trekta likiwa limefungiwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, inapita katikati ya shamba na kung'oa majani kwa kutumia mashine hiyo, ili kuandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Mwanaume mmoja akiwa anaendesha mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa, akipitisha mashine hiyo katikati ya shamba ili iendelee kuchipua shamba hilo na kuliandaa kwa shughuli za kilimo.

Mwanaume mmoja akiwa ndani ya gari aina ya trekta, lililofungiwa mashine maalumu inayotumika kufanya kilimo cha kisasa, ikipita katikati ya shamba na kung'oa majani huku ikichipua udongo kwa ajili ya kuliandaa shamba hilo kwa shughuli za kilimo.

Mwanaume mmoja akiwa anaendesha gari aina ya trekta, iliyofungiwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ikipita katikati ya shamba na kuchipua udongo kwa ajili ya kuliandaa shamba hilo kwa shughuli za kilimo.

Mboga za majani zikiwa juu ya mashine inayotumika kwa ajili ya kufanyiwa kilimo, huku mwanga ukiendelea kuangaza ndani ya mboga hizo kwa ajili ya kusaidia kustawi vizuri.

Mwanaume mmoja aliye shika mashine inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo, ikipita katikati ya shamba kuchipua udongo ili kuliandaa shamba ilo kwa ajili ya matumizi ya kilimo.

Mwanamume mmoja akiwa ameshika mashine maalum inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kisasa ikiwa inapita katikati ya shamba na kuendelea kuchukua udongo ili kuliandaa shamba hilo kwa ajili ya shughuli za kilimo.

Gari aina ya trekta likiwa limefungiwa mashine maalumu inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha kisasa, ikielendelea na shughuli za kung'oa majani, ndani ya shamba ili kuliandaa kwa ajili ya kilimo.

Vyakula vya nafaka aina ya ubuyu, maharage, mtama, ulezi, ngano, njugu mawe . Vikiwa vimehifadhiwa kwenye magunia na kupangwa mbele ya duka.

Mazao ya chakula cha nafaka kama vile; mahindi, njungu mawe, maharage, mtama, mihongo ikiwa imehifadhiwa ndani ya magunia makubwa yenye rangi nyeupe na kijani.

Vitalu vikiwa vimebeba miti mingi iliyohifadhiwa ndani ya vifuko vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi, inayotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo cha misitu.

Maua yenye rangi ya kijani yakiendelea kukua na kustawi vizuri, ndani ya kifaa maalumu kinachotumika kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mboga nyingi za majani yenye rangi ya kijani kibichi, zikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mboga za majani zenye rangi ya kijani, zikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya kifaa maalumu, kinachotumika kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Maua na mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani ikiendelea kustawi na kukua ndani ya vifaa maalumu, vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mboga za majani zikiwa zimepandikizwa ndani ya vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi, huku vibomba vidogo vikiwa vinapitisha maji yenye virutubisho kwa ajili ya kukuza mimea.

Mboga zikiendelea kukua ndani ya kifaa maalumu kinachotumika kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi, chenye rangi nyeupe na vikopo vidogo vya plastiki vyenye rangi nyeusi.

Vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi, vikiwa vimehifadhiwa ndani tayari kwa ajili ya kupandikiza miche na mimea mbalimbali.

Mkulima mmoja mwanaume akiwa amesimama pembeni ya shamba, linalofanya shughuli zake za kilimo kwa kutumia kilimo cha kisayansi cha hidroponiki.

Mboga za majani zenye rangi ya kijani kibichi, zikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya vifaa maalumu vinavyotumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Mkulima mmoja mwanamume akiwa katikati ya shamba kubwa lililo jaa mboga zenye rangi ya kijani, zilizowekwa ndani ya vifaa maalum vinavyo tumika kwajili ya kilimo cha kisayansi cha hdroponi.

Mboga za majani zikiendelea kustawi na kunawiri vizuri, ndani ya chombo kinachotumika kwaajili ya kuhifadhia maji, yenye virutubisho mbalimbali kwaajili ya kilimo cha kisayansi cha haidroponi.

Wakulima wawili wanamama, wanaofanya kilimo cha viwandani, wakiwa katikati ya shamba kubwa la majani ya chai, huku wakivuna majani hayo na kuyaweka ndani ya vikapu vikubwa, vilivyoko mgongoni mwao.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepita katikati ya shamba pembezoni mwa mimea yenye rangi ya kijani. Ikiendelea na shughuli ya kuachilia maji ndani ya shamba hilo.

Mabomba marefu ya plastiki yenye rangi nyeusi yakiwa yanatumika kwa ajili ya kufanya kilimo cha umwagiliaji, yamepitishwa katikati ya mashamba pembezoni mwa mimea kwa ajili ya kuendelea na shughuli za umwagiliaji kwenye shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepitisha mabomba yake mengi membamba yenye rangi nyeusi, na samawati katikati ya shamba kwa ajili ya kuliandaa shamba hilo na shughuli ya kilimo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umepita katikati ya shamba lenye mboga zenye rangi ya kijani, huku mabomba yake yakiendelea kutoa maji kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiendelea kunyesha mvua ya maji mengi kwa kutumika mabomba marefu ya plastiki yenye rangi nyeusi, ndani ya shamba lililopandwa mimea yenye rangi ya kijani.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa umehifadhiwa ndani ya udongo huku mabomba madogo yenye rangi nyeusi ya plastiki, yakiwa yamepitishwa kuelekea shambani kwa ajili ya shughuli za umwagiliaji.

Mabomba mengi yenye rangi nyeusi membamba ya plastiki, yakiwa yamepita katikati ya shamba kwa ajili ya kuendelea na shughuli za umwagiliaji kwenye shamba hilo.

Mfumo wa umwagiliaji ukiwa katikati ya shamba, huku mipira mingi midogo miembamba ikiwa imepita ndani ya shamba hilo, kwa ajili ya kufanya shughuli za umwagiliaji ili kuliandaa shamba kwa kilimo.

Mwanaume mmoja mfugaji wa kuku wa nyama na mayai, akiwa pembezoni mwa kuku wengi wenye rangi nyeupe na kahawia, huku pembeni yake kukiwa na mayai mengi yaliyohifadhiwa ndani ya vibakuli vya plastiki.

Mbegu za mazao aina ya bamia, vitunguu maji, pilipili na mboga za majani zikiwa zimehifadhiwa ndani ya vifungashio maalum ya karatasi za plastiki.

Mabomba marefu ya plastiki yenye rangi nyeusi yakiwa yamepita katikati ya shamba lililobeba mimea yenye rangi ya kijani, huku shughuli za umwagiliaji zikiendelea kwa kutumia mabomba hayo.

Mimea yenye rangi ya kijani ikiendelea kukua na kustawi vizuri ndani ya kifaa cha plastiki chenye rangi nyeusi, kilichobeba udongo na mawe madogomadogo.

Mbegu za mimea zikiwa zimepandwa ndani ya udongo uliobeba kwenye vikopo vidogovidogo vyenye rangi nyeusi vya plastiki, vilivyohifadhiwa pembezoni mwa dirisha kwaajili ya kuruhusu mwanga kwaajili ya ukuaji.

Vyakula vya nafaka aina ya maharage, mahindi, muhogo, mtama, njugu mawe vikiwa vimehifadhiwa ndani ya magunia meupe yenye rangi nyeusi na kijani.

Wakulima wakike na wakiume, wakiwa katikati ya shamba kubwa la mazao aina ya mahindi, huku watu wakiendelea na shughuli za ubebaji wa mahindi ikiwa mahindi mengine yamehifadhiwa ndani ya magunia yenye rangi nyeupe.

Mbegu za mazao ya nafaka aina ya; maharagwe, mahindi, njugumawe, mtama, choroko, ulezi zikiwa zimehifadhiwa ndani ya sahani zenye rangi ya samawati na kijani.

Mabanda mawili yaliyotengenezwa kwa mbao safi, yanayotumika kwa ajili ya shughuli za kuhifadhia wanyama wa kufugwa, yakiwa yamewekwa mbele ya maeneo yanayotumika kutengeneza na kuuza mabanda hayo.

Wanaume watatu wataalamu wa wanyamapori wakiwa pembezoni wa wanyama aina ya tembo, wakiendelea na shughuli za kuwanywesha maziwa kupitia makopo makubwa yenye rangi nyeupe.

Mtaalamu mmoja wa wanyamapori akiwa ndani ya hifadhi ya wanyama huku mkononi mwake, akiwa ameshika madumu mawili yenye rangi nyeupe yaliyojaa maziwa, na mkono mmoja akiendelea na shughuli za kunywesha maziwa tembo aliyeko mbele yake.